Katika duka la kuuza nguo, kwenye mwingilio wake, kuna jina limeandikwa baby shop , nalo lina rangi ya kijani, nyeupe, njano na hata nyekundu katika sehemu ya alfabeti fulani.

Ndani ya duka la uuzaji wa nguo kuna nguo ambavyo vimeweza kuwekwa kwa kutumia hanger katika visehemu, navyo vina rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi, njano na kadhalika.

Duka linalouza koti vya rangi mbalimbali kama vile kahawia, nyeusi, fedha na hata bluu. Vimeweza kuwekwa vizuri kwa kutumia hanger .Vingine vimewekwa kwenye rafu vikiwa ndani ya karatasi.

Nguo za rangi mbalimbali, zimeweza kuwekwa vizuri kwa kutumia hanger na vingine vimevalishwa vidoli vya rangi nyeupe .Kwenye muingilio wa duka hili, kuna jina ambalo limeandikwa MRP kwa rangi nyeupe.

Duka la nguo linauza nguo za aina mbalimbali na za rangi tofauti. Vingine vimeweza kuvalishwa vidoli na vingine vimeweza kuwekwa kwa kutumia hanger . Mwingilio wa duka hili kuna jina ambalo limeandikwa Manix kwa rangi nyeupe.

Viatu vyenye ufundi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, kahawia, bluu na kadhalika, vimepangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe. Na hata vigae vyake ni vya rangi ya kahawia.

Duka la nguo kuna wale ambao wana nunua nguo hizo na kuna mwanamume ambaye ameshikilia trouser ya rangi nyeusi. Vilevile kuna kinadada ambao wameweka mavazi yao kwenye troli.

Nguo za kila aina ikwemo sweta na hata rinda, yameweza kupangwa vizuri kwenye duka la nguo, na hata kimoja kimeweza kuvalishwa kidoli ikiwemo pia kiiatu na hata longi ya rangi nyeusi na jaketi

Vaitu vyeusi vimepangwa kwenye rafu moja na upande huu mwingine wa katikati kuna viatu vyeupe ambavyo vimepangwa pia kwenye rafu. Vilevile kuna vidoli viwili, moja nyeupe na lingine nyeusi. Vimevalishwa blauzi vya rangi nyeupe.

Aina za nguo mbalimbali zimeweza kuwekwa kwenye duka la nguo na zingine vimeweza kuvalishwa vidoli ambapo vimewekwa mbele ya duka hilo na sehemu ya nje kuna wale ambao wanapita kwa kutembea.

Nguo limeveza kuvalishwa kidoli cha rangi nyeupe na haat lina miwani na mbele yake kuna begi na chini kuna viatu ambavyo vimepangwa na mabegi mengine madogo. Kwa sehemu ya mbali kuna mikufu na hata herini.

Sehemu ya uuzaji wa manguo ,kuna nguo kadhaa ambavo zimepangwa vizuri kwenye rafu na vile vile juu ya rafu hizo ,kuna viatu mbalimbali na vya rangi tofauti tofauti ,na kwenye visehemu hivo vichuma, kuna kibao ambacho kinaonyesha bei ya nguo hizi.

Kwenye kiingilio, kuna jina ambalo limeandikwa kwa rangi ya njano, na sehemu yake ya ndani kuna vidoli vya rangi nyeusi, ambavyo vimevalishwa nguo. Vile vile, kuna viatu ambavyo vimepangwa kwa rafu.

Sweta la rangi ya kahawia lina kibango kidogo cha rangi nyeupe ambalo limeandikwa mr price limeandikwa kwa rangi nyeusi na hata yako mengi ambayo yamepangwa vizuri.

Kwenye mwingilio juu kuna mwandiko mkubwa ambao umeandikwa woolworths kwa rangi nyeusi, ndani kuna nguo kadhaa ambavyo vimeweza kupangwa vizuri hata vingine vikavalishwa vidoli vya rangi nyeusi na hata nyeupe.

Begi zenye zime weza ku pangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe na kando ya begi hilo kuna miwani na hata mkufu wa shingo, vile vile begi hizo niza rangi tofauti.

Kibandiko kikubwa Kwa rangi nyeusi lina jina ambalo limeandikwa Kwa rangi nyeupe. Ndani kuna aina za nguo mbalimbali zingine zimeweza kuvalishwa vidoli navyo kuna vioo kila pande ambavyo vinamulika ndani ya duka hilo.

Taa, zimewashwa, zinamulika suti, za rangi nyeusi, kahawia, kijivu, na bluu. Vimepangwa kutumia kwa hanger , navyo vingine viko ndani ya karatasi, kwenye rafu.

Mpangilio mzuri wa viatu mbalimbali vya rangi tofauti ya kahawia, nyeupe, nyeusi na kadhalika .Limepangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe na hata kwenye mwingilio kuna mwangaza ambao unamulika duka hilo na vigae vyake ni vya rangi nyeupe.

Gari dogo limeegeshwa katika sehemu fulani, nalo ni la rangi nyeupe. Lina magurudumu mawili ambayo yanaonekana. Vilevile yana taa mbili za mbele na hata number plate .

Gari zimeegeshwa katika sehemu, navyo ni vya rangi ya bluu, nyeusi na nyeupe. Navyo vina number plate .Vilevile kuna mwanaume ambaye anatembea kuelekea gari hizo.

Kigari ambacho kimeegeshwa katika sehemu lina magurudumu manne na lina nirangi ya njano na hata nyeusi, lina number plate ambayo imeandikwa KBF 200

Gari aina la pick up ambalo ni la rangi nyeusi limeegeshwa sehemu fulani, na mazingira ambayo yameegeshwa, yamezungukwa na miti mirefu, ambayo yana matawi ya rangi ya kijani kibichi. Na nyuma, kuna mwanamume aliyesimama.

Mwanamke na mwanamume waliovalia barakoa wote wawili wanazungumza na kando kuna gari ambalo ni nyeupe, limefunguliwa mbele. Mwanadada huyo amevalia blausi ya rangi nyeusi na mwanamume nyeupe.

Gari aina la matatu limeegeshwa katika sehemu ambayo yana nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Gari hilo lina magurudumu manne na hata ni la rangi nyeupe kwa sehemu kubwa.

Gari limeegeshwa la rangi nyeusi. Lina taa mbele ambayo imewaka kwa kisehemu, hata madirisha yake ya kando yako wazi na lina laini ambalo limepigiwa trimi la rangi nyekundu.

Gari limeweza kuegeshwa sehemu fulani nalo ni la rangi nyeusi na hata kuna mtu ambaye amesimama nyuma ya gari hilo na mazingira ambayo gari hilo liko limezungukwa na miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Magari yameegeshwa kando yana emblem tofauti .Gari moja nyeupe limefunguliwa mlango moja .Mwanamume anatembea kuelekea magari hayo. Nyuma kuna miti mirefu ya rangi ya kijani, na hata maua ya rangi ya njano. Nyasi limeweza kufyekwa.

Mume na mke wanamawasiliano na maneja wa kampuni ya kuuza magari. Maneja huyo amevalia miwani ana suti, na mikononi mwake ameshika ubao wa klipo. Kando yao kuna magari mawili yaliyo masafi.

Magari mawili yameegeshwa katika sehemu ambayo mazingira yake yanapendeza kuwa imezungukwa na miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani. Magari yote mawili milango zao zimeweza kufunguliwa

Hili ni gari aina ya Nissan Toyota lenye rangi nyeupe , lime egeshwa kwenye eneo sakafu iliyo tengenezwa kutoka kwa saruji. Sehemu ya mandhari mle nyuma una majengo makubwa ya kibiashara kwa ashiria ni katika eneo la mjini au sokoni.

Magari yameegeshwa kando yakiwa na emblemu tofauti na watu wamesimama wakiisikiliza. Pia, dada mmoja ameketi kwenye nyasi akiwa ameshikilia sahani na kando yake pia kuna sahani, na nyuma yao kuna aina ya miti mirefu ya rangi ya kijani.

Gari la aina tofauti na rangi yameegeshwa kando na rangi yake ni nyeusi na hata nyeupe. Mazingira ambayo yapo yana miti mirefu ambayo yana majani ya rangi ya kijani kibichi.

Gari ya rangi nyeusi imesimama barabarani. lmezungukwa na miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi na hata kuna nyaya za stima kando ya barabara.

Sehemu ya kuuzia aina za matunda na ata mboga. Zimeweza kupangwa vizuri chini na vina rangi nyekundu, kijani, nyeusi na kadhalika. Nao wauzaji wameketi.

Aina za mboga kama vile nyanya, hoho, dania, ndimu na hata matunda yanauzwa na yamepangwa vizuri na yanaonekana kwa wazi, navyo vina rangi tofauti ikiwemo njano, nyekundu na hata kijani kibichi.

Sehemu la uuzaji, ambalo lina wanaume ambao wamesimama, na mwanamke akiwa ameketi. Na vitu ambavyo vinauzwa, ni picha ambavyo vimechorwa wanyama na hata watu.

Viatu ambavyo ni vya rangi nyeusi na hata kahawia, vimeweza kupangwa kwa mwonekano mzuri na vimetengenezwa kwa shanga. Navyo shanga hivyo vina rangi mbalimbali ambavyo vinavutia.

Soko linalouza aina mbalimbali za mboga, ikiwemo hogo, nyanya, vitunguu, na hata viazi, na kadhalika. Vimepangwa vizuri kwa njia inayoonekana na kuvutia wateja. Kuna mama aliyeketi na ambaye ameshika kisu mkononi.

Vishanga ambavyo vimeundwa kwa njia nzuri vinaeza kewekwa kwenye viatu vya rangi nyeusi na hata maumbo ya wanyama wa porini kama vile twiga na hata pundamilia na hata vichumba vidogo vimeeza kuundwa.

Kufuli, bangili na hata mkufu zimewezwa kupangwa kwa njia maridadi na yenye kuvutia na ni ya rangi tofauti tofauti ambao umetengenezwa kwa shanga na sehemu ya kando kuna kiti cha plastiki na hata vinguo ambavyo vimeweza kukunjwa vizuri.

Sehemu ya soko, upande mmoja kuna aina za matunda mbalimbali ambavyo vimepangwa kwa njia nzuri yenye kuvutia na matunda hayo ni kama vile embe, tikitimaji na kadhalika na sehemu nyingine kuna aina za mboga ambavyo vina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Maumbo ya vichwa na hata miili, ambavyo vimechongwa, vimewekwa sehemu ambayo vinaonekana vizuri, na hata picha mbalimbali ambazo zina michoro ya watu vilevile yamewekwa katika sehemu ambayo inaonekana.

Kundi la wauzaji wa bangili, mikufu na hata aina mbali mbali za urembo ambazo zimetengenezwa kwa shanga zimeweza kutandikwa chini na vingine vimeweza kuwekwa juu ili kuvutia wanao pita.

Mabasi mawili ya usafiri wa abiria yameegeshwa kando ya barabara na kuna wale ambao wamesimama kando ya barabara hilo. Na kwa sehemu ya mbali kuna vijumba na hata upande mmoja kuna kibukio ambacho kina rangi ya kijani na hata nyuma.

Michoro ya aina mbalimbali na vitu mbalimbali hata watu ime chorwa navyo ni vya rangi tofauti tofauti, naye kuna mwanamke aliyesimama kando ambaye anafungua kijitabu kilicho mbele yake.

Aina za matunda mbalimbali kama vile chungwa ,ndizi, tikiti maji na hata maembe na kadhalika, imeweza kupangwa kwa njia nzuri ambayo inavutia na rangi tofauti tofauti.

Aina za maua za rangi mbali mbali kama vile nyeupe, nyekundu na hata waridi vimeweza kupangwa vizuri. Na kuna mwanamke na mwanamume ambao wamesimama ni kana kwamba wanavitengeneza huku wakikatakata visehemu vyake.

Aina ya tunda linaloitwa ndizi limeweza kupangwa vizuri kwenye banda ambalo lina gunia ya rangi nyeupe na ndizi zingine ni kana kwamba havijakomaa kwa kuwa vina rangi ya kijani kwa umbali.

Aina ya mboga inayoitwa kabeji zimeweza kumwagwa chini na kuna wale ambao wanauza wamesimama kando na hata wale wananunua. Kabeji zingine ziko ndani ya gunia vya rangi nyeupe.

Aina za nguo za rangi mbalimbali kama vile mekundu buluu, meupe na ata kijani vimeweza kupangwa kwa seemu, na hata kuna wale ambao wnapita kando wakizitazama.

Katika soko ambalo lina vitunguu, vingine viko chini na hata vingine vimewekwa ndani ya gunia vya rangi nyekundu na kuna wale ambao wanapakia vitunguu hivi ndani ya gunia.

Aina za mboga za majani, ambazo zina matawi ya kijani kibichi. Vimeweza kupangwa vizuri kwa sehemu moja, na hata kuna wale ambao wanauza wamesimama kwa mbali, na vile vile pia wanunuzi.

Uvutiaje wa rangi ya kijani ya maboga mbalimbali yakiwemo kabiji, sukuma na hata ndizi na hata ndengu na mengine ya rangi tofauti kama vile kitunguu, nyanya, viazi, matikitimaji na kadhalika.

Watu wa aina tofauti, wauzaji na wanunuaji wako katika soko kubwa la bidhaa na hata muuzaji mmoja ameketi naye anapangia viazi vyake ndani ya kasuku. Huku wengine, wanunuaji wakiangalia baadhi ya bidhaa.

Katika soko la kuuzia mboga za majani, kuna wauzaji na wanunuzi, na dada mmoja amesimama akinunua mboga zake za majani, naye ni kama anampatia muuzaji pesa.

Mchanganyiko wa rangi mbali mbali vya shanga, ambao umetengeneza mkufu, bangili, na kadhalika. Ni za rangi ya chungwa, kijani kibichi, nyekundu, na hata pia nyeupe.

Aina za mboga kama vile karoti, nyanya, viazi, na mboga za majani, skuma na hata kabechi. Vile vile kuna matunda aina ya ndizi na hata maembe.

Jengo la ghorofa linapendeza kwa umbali. Lina rangi ya fedha na hata nyeupe. Yana madirisha ambayo yamejipanga vizuri kuanzia chini mpaka juu. Sehemu ya kando kuna nyaya za stima ambazo zinapita.

Jengo ndefu ghorofa, ambalo ni la rangi nyeupe, lina madirisha kuanzia chini mpaka juu. Nalo, lina kibango juu, ambalo limeandikwa kwa rangi nyeupe. Na kando, kuna nyaya za stima ambazo zinapita.

Jengo la ghorofa, ni la rangi nyeupe, na kwa sehemu lina rangi ya chungwa. Vilevile yanavyo, ambavyo yamejipanga vizuri kuanzia chini hadi juu. Na upande mmoja, kuna miti ambayo yana matawi ya rangi ya kijani.

Majumba ya ghorofa ambayo yako mawili, yana madirisha nje na sehemu ya nje kuna upanzi wa mimea ambavyo vina matawi ya rangi ya kijani kibichi na hata sehemu ya kando kuna baiskeli ambazo zimewekwa.

Jumba kubwa ambalo liko kwa umbali lina madirisha ambayo yana kateni. Na hata mazingira ambayo imo, limezungukwa na miti mirefu ambayo yana matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Ghorofa ni nne ambalo bado halijamalizwa kujengwa. Yana madirisha ambayo yamepangwa vizuri yakiwa mawili mawili na juu kabisa kuna mjenzi ambaye anaendeleza ujenzi wake. Vilevile kando ya majengo hayo kuna nyaya za stima ambazo zinapita.

Ghorofa mbili, ambazo ni ya rangi ya nyeupe na ya kijani vina madirisha ambavyo vimefungwa kuanzia chini mpaka juu, navyo kimoja kina neno kimeandikwa juu kwa rangi nyeupe.

Wajenzi wako nje ya nyumba ambalo bado halijamalizwa kujengwa na nje kuna mawe ambayo yametapakaa juu ya nyasi na jumba hilo ni la rangi ya fedha na hata nyeupe.

Ghorofa lililo na jina lake katika sehemu ya juu ya katikati ambalo limeandikwa kwa rangi nyeupe na hata madirisha yake yamejipanga vizuri kwa mstari mmoja na hata nyaya za stima zinapita sehemu ya mbele.

Ghorofa ndefu kadhaa zimeweza kukamilishwa ujenzi navyo vina madirisha ambavyo vimejipanga vizuri kuanzia chini hadi juu na kuna pia nyaya za stima ambazo zinapita kwa kando.

Upande mmoja wa barabara kuna nyumba kadhaa na hata kijumba ambacho hakijamaliziwa ujenzi. Na nje ya jumba hizo kuna nyaya za stima ambazo zinapita.

Ghorofa ambalo lina madirisha kando na yamepangana kuanzia chini hadi juu kwa mstari mmoja na kwenye lango kuu kuna kibango ambacho kimeandikwa kwa rangi nyekundu.

Ghora ndefu kwa umbali, lina madirisha ambayo yamefungwa vizuri kuanzia chini hadi juu, na hata yana kibango juu ya ghorofa hilo, na hata sehemu ya juu kabisa, kuna tanki ra rangi nyeusi.

Hili ni jengo lililojengwa na mawe na kupakwa rangi nyeupe kwenye sehemu ya juu na kwenye kiambaza rangi ya machungwa. Sehemu ya kando kando, kuna maua yaliyopandwa yenye rangi ya kijani kibichi na sakafu ina changarawe na vile vile nyasi zilizomea kwa sehemu ya mbali mbali.

Tangi tatu nyeusi ambazo ni za kuhifadhia maji na linapaa pande moja. Kuna miti iliyo kando ya tangi hio na yana matawi ya rangi ya kijani.

Hili ni jengo la ghorofa kadhaa lililopakwa rangi ya nyekundu na vilevile nyeupe. Anga ni yenye rangi ya samawati na mawingu kwa mbali yanaonekana .Vilevile nyaya za umeme zenye au zaning'inia kwenye sehemu ya mbele ya nyumba hii.

Kibango ambacho ni cha rangi ya kahawia kina picha ya simu ambacho kina maandishi "scan me".Vilevile maandishi mengine yameandikwa Kwa rangi nyeupe.

Kibango juu cha rangi nyeusi, kimeandikwa butcher na sehemu hiyo inauza nyama, naye kuna yule ambaye ananunua na pia kuna yule ambaye anauza katika sehemu hiyo.

Katika duka kuu, kwenye muingilio wake, kuna kibango kikubwa ambacho kimeandikwa, Naivas, na limeandikwa kwa rangi ya chungwa, na neno moja limeandikwa kwa rangi ya kijani, na kwenye mlango, kuna mlinzi.

Ndani ya duka kuu, kuna aina za bidhaa ambazo vimewekwa kando na vina vibango vinavyoonyesha bei ya bidhaa hizo na upande huo mwingine kuna vingine ambavyo vimepangwa kwenye rafu vizuri.

Sehemu ya duka kuu, ambalo yana bidhaa ambavyo vimewekwa vizuri. Sehemu ya katikati ya duka hilo, yana bidhaa ambavyo vina vibandiko juu, vinavyoonyesha bei zake, na yameandikwa promo .

Ndani ya duka kuu, sehemu inazouza vinywaji vimepangwa vizuri kwenye rafu ambavyo ni vya rangi nyeusi navyo vina vibandiko vya rangi nyeupe ambayo inaonyesha bei ya kila bidhaa.

Sehemu ya duka kuu ambalo yana bidhaa tofauti yamepangwa vizuri kwenye rafu na rafu hizo ni za rangi nyeusi. Vilevile yana vibandiko vidogo ambavyo vinaonyesha bei ya bidhaa hizo na kwa kila sehemu kuna vibango vikubwa vya rangi ya njano ambavyo yameandikwa sizzling offers .

Ni sehemu ya duka kuu ambalo linauza keki ambazo zimeokwa. Zina rangi ya kahawia nazo zimepangwa vizuri kwenye kioo ambacho kinaonyesha bei ya keki hizo.

Hii ni sehemu ya duka kuu ambalo lina aina ya matunda ambapo kumepangwa vizuri. Na ni vya rangi ya kijani na vilevile nyekundu. Sehemu ya umbali, kuna wale ambao wamesimama na bidhaa ambazo wamenunua.

Sehemu ya duka kuu ambalo linauza viti vya plastiki na vile vile baiskeli, na kwa sehemu ya mbali kuna mnunuzi ambaye anatazama rafu fulani, naye amevalia barakoa.

...wawili waliovalia nyekundu na long'i za rangi nyeusi wanapakia mizigo ya wanunuzi ambayo yako kwenye troli. Kwa umbali, kuna wale wengine ambao wanapeana bidhaa zao.

Mwingilio wa duka kuu, kuna maneno ambayo yameandikwa kwa rangi nyeupe na hata nyekundu na kwenye mwingilio huu kuna bucket ya rangi nyekundu na hata nyeusi.

Emyu ya vinywaji kwenye duka kuu imepangwa vizuri kwenye rafu na kwa mpangilio mzuri, ata kwenye rafu hivyo kuna mabandiko ambavyo vinaonenyesha bei ya bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kuu ambayo inauzwa keki ambazo zimeokwa. Kando kuna kina dada wawili ambao wamesimama, na mmoja akiwa amevalia barakoa. Na kwa sehemu ya umbali, kuna yule ambaye anaoka keki hizo.

Sehemu ya duka kuu la vinywaji ambapo kumepangwa vizuri kwenye rafu na kwenye rafu hivyo vina vibandiko vya rangi nyeupe na hata chungwa ambavyo vimeonyesha bei ya vinywaji hivyo.

Sehemu ya duka kuu ambalo linauza vinywaji imeweza kupangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe na hata yana vibango vidogo vinavyo onyesha bei ya bidhaa hizo na hata kando kuna vile ambavyo vimewekwa juu ya kisanduku.

Sehemu ya duka kuu, ambalo linauza biskuti, limepangwa vizuri kwenye rafu, na hata vina vibango vya rangi nyeupe, na hata chungwa, ambavyo vinaonyesha bei ya biskuti hizo. Vile vile chini, kuna boksi, ambalo liko wazi.

Sehemu ya kuuza vinywaji vya rangi ya chungwa kijani na hata nyeusi zimepangwa vizuri kwenye rafu na hata yana vibandiko vya rangi ya chungwa ambazo zinaonyesha bei ya vinywaji hivyo

Sehemu ya kuuzia kinywa ji. Vimepangwa kwa njia nzuri na njia ya mvutio. Ni za rangi ya chungwa, njano, hata kijani. Vina vibandiko ambavyo vinaonyesha bei ya vinywaji hivyo.

Sehemu ya duka kuu, ambalo linauza aina ya sabuni, na sabuni hizo, zimo katika vichupa ambavyo ni vya rangi ya njano, chungwa, na hata kijani, vimepangwa kwenye rafu ya rangi nyeusi.

Sehemu ya duka kuu inayouza vitu mbailmbali ambavyo ni vya kupikia ambavyo vimewekwa ndani ya visahani vya rangi nyeusi ambavyo vina vibandiko vinavyoonyesha bei.

Ndani ya duka kuu sehemu ya kuuzia vinywaji au juisi ikiwa imepangwa vizuri kwenye rafu kwa njia ya kuvutia na rafu hiyo ni ya rangi nyeusi na ina vibango vinaonyesha bei ya bidhaa hizo.

Vigae vya rangi ya kahawia vina viatu vya aina mbalimbali. Vimepangwa kwenye rafu ya rangi nyeupe. Kibango kimewekwa juu inayoonesha bei. Kando kuna sanduku zilizo na viatu vingine nao watu wanatumia sehemu hii kuweza kununua bidhaa.

Viti za rangi tofauti na aina tofauti na pia muundo tofauti zimepangwa vizuri kwenye rafu, na hata kuna vibango vidogo vinavyowakilisha bei yake.

Katika duka kuu kuna aina tofauti za mashini za kuosha nguo na mashini hizo ni za kampuni tofauti ,hivyo vina bei tofauti ambavyo vimewekwa juu ya mashini hizo kwa kutumia vibango vidogo.

Hii ni sehemu katika duka kuu inayoshughulika na uuzaji wa mikate na keki. Mikate zilizopangwa hapa ni za aina ya CleanShelf na kuna bango lenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi ya hudhurungi na kijani kibichi, yanayoashiria bei na bidhaa zinazouzwa.

Katika duka kuu sehemu inayouza maziwa, yamepangwa vizuri kwa njia inayovutia na yana rangi ya kijani, bluu na hata chungwa, yameweza kuwekwa kwenye rafu vizuri na hata yana vibandiko vinavyoonyesha bei.

Katika duka kuu, sehemu inayouza sabuni imeweza kupangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeusi na hata lina vibandiko vinavyoonyesha bei ya kila.

Katika sehemu ya duka kuu, kuna aina tofauti za vitu vya kuchezea vya watoto. Zimepangwa vizuri kwenye rafu, na hata zina vibandiko vinavyoonyesha bei ya vitu hivyo.

Katika duka kuu, kuna mpangilio mzuri wa bidhaa na vimepangwa kwenye rafu ya rangi nyeusi, na hata kuna vibaniko vidogo vya rangi nyeupe vinavyoonyesha bei ya bidhaa hizo.

Katika duka kuu, sehemu imewekwa ya mikate na hata sukari. Ina vibango vinavyoonesha bei yake. Ndani pia kwa umbali kuna wanunuzi wa bidhaa hizo kwa wateja.

Ndani ya duka kuu kuna aina za bidhaa ambao vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio. Nashata lina vibandiko ambavyo vinaonyesha bei. Kando kuna jina lililoandikwa kwa rangi ya nyekundu na rangi ya kijani. Limeandikwa jina la duka hilo.

Hii ni sehemu ya duka kuu na inauza baadhi ya bidhaa za usafi na zimepangwa katika rafu na ata ina vibandiko ambavyo vinaonyesha bei yake.